Watuwazima waliovaa mavazi tofautitofauti wa jinsia ya kike na ya kiume, wakiwa wamesimama kwa pamoja wakipigwa picha, huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile makaratasi na kalamu wanazotumia kuandikia.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima walio keti katika madawati ndani ya darasa, mmoja wapo akiwa anaandika katiaka ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Kundi la watu wazima (wa kike na wa kiume) wakiwa wameketi katika darasa, wakipatiwa mafunzo, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowazuia pua pamoja na mdomo.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu na wazee walioketi katika viti wakiwa wanatumia: vitabu, madaftari, pamoja na kalamu za kuandikia; kuwaelekeza kundi la watu waliomzunguka.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa, mmoja wapo akiwa anaandika kwenye ubao wa rangi nyeusi, akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Watu wazima wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wanapewa mafunzo au elimu ya kutumia kifaa cha kielectroniki, kipo juu ya meza kikiwa na rangi nyeusi.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume wakiwa wamesimama katika muundo wa duara, wakipewa elimu nyuma yao kukiwa na bango lenye maandishi lililotengenezwa kwa kutumia rangi mbalimbali.

Mwalimu akiwa katika darasa ambapo anawafundisha watu wazima walioketi katika madawati, mmoja wapo akiwa anaandika katika ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesiamama katikati yao, wakiwa wamesimama katika muundo wa duara. Watu hao wakiwa wa rika na jinsia tofauti.

Watu wazima wa rika na jinsia tofauti wakiwa wanapewa elimu au mafunzo, yanayohusu utumiaji wa nishati bora ya sola ikiwa, imewasha taa za rangi mbalimbali zilizopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi katika viti ndani ya darasa mmoja wapo akiwa anaandika katika ubao wa rangi nyeusi akitumia chaki za rangi nyeupe.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha watu wazima, wakiwa wameketi katika madawati, wakimsikiliza kwa makini. Mezani kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya jengo, wakiwa wanapewa mafunzo huku mezani kukiwa na makaratasi ambayo hutumika kwa ajili ya kuandikia pamoja na kalamu.

Watu wazima wenye rika na jinsia tofauti wakiwa wamejikusanya ndani ya jengi ambapo wamekaa katika viti. Wakiwa wanapatiwa elimu; wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Kundi la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika darasa ambapo wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi jeupe, pia wakifanya majadiliano kwa kuelekezana wakitumia madaftari na kalamu za kuandikia.

Watu wazima pamoja na wazee wakiwa wamejikusanya katika eneo dogo, wakiwa wanamtazama mzee aliye keti kwenye kiti ambae anawafundisha, akitumia daftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandikia .

Kundi la watu wazima wa kike wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyevaa koti refu la rangi jeupe, wakiwa wanajadiliana au kuelekezana kwa kutumia vitabu vilivyopo juu ya meza.

Kundi la watu wazima wa rika tofauti wa jinsia ya kike na kiume wakiwa wamejikusanya ndani ya jengo, wengine wakisimama huku wengine wakiketi na kusikiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa anatoa elimu kwa watu wazima walioketi wakiwa wamemzunguka. Mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la wanawake watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu, kuhusu ushonaji wa nguo kwa kutumia cherehani; wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni ya kabila la wamasaai pamoja na shanga katika vichwa pamoja na shingoni.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha watu wazima wa jinsia ya kike na kiume walioketi katika madawati, wakimsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na madaftari, kalamu pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya kundi la watu wazima akiwa anawapatia elimu, wakiwa wamekaa kwenye viti katika eneo la nje lililo na uwazi, pembezoni kukiwa kumepandwa mazao kwa mpangilio wa mistari.

Kundi la wamama wakiwa wanapatiwa elimu ya ushonaji kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai pamoja na shanga vichwani pamoja na shingoni.

Wamama watu wazima wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye madawati, wakiwa wanafundishwa masomo mbalimbali, wakielekezana kwa kutumia vitabu, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Kundi la watu wazima wakike na kiume wakiwa wameketi katika viti katika mazingira ya nje wakiwa wanafundishwa na mwalimu aliyesimama mbele yao pembezoni kukiwa na mazao yaliyopandwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa elimu na mzee aliyeketi katika kiti, akiwa anatumia madaftari na kalamu kuwaelekeza wenzake waliosimama, wakiwa wamemzunguka.

Watu wazima wakiwa wameketi ndani ya darasa wengine wakivaa barakoa wakipatiwa mafunzo na kusikiliza kwa makini, huku wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa anatoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi katika viti wakiwa wamemzunguka, mezani kukiwa na majarida mbali mbali pamoja na chupa za maji.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa anawafundisha watu wazima, walioketi katika viti wakimzunguka mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato aliyoshikilia mkononi kwa ajili ya kufundishia.

Watu wazima pamoja na wazee wakiwa wamejikusanya, wakiwa wanapewa mafunzo na mzee alieketi kwenye kiti. Akiwa anaandika kwenye daftari akitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama ndani ya chumba, ambapo amezungukwa na watu wazima wakike na wakiume, wakiwa wanamsikiliza kwa makini, mwalimu huyo akitumia kompyuta mpakato aliyoishikilia mkononi kwa ajili ya kufundishia.

Watu wazima wakike na wa kiume wakiwa wanapatiwa mafunzo au elimu kuhusu mashine ndogo ya kielektroniki, iliyopo juu ya meza wakifundishwa namna ya kutumia.

Kundi kubwa la watu wazima wa kike na wa kiume wakiwa wameketi katika viti, na baadhi yao wakisimama ndani ya jengo kubwa, wakiwa makini kusikiliza kile wanachofundishwa na mwalimu.

Kundi la watu wazima wakiwa wamejikusanya kupatiwa elimu na wazee wawili walioketi katika dawati wakiwa wanatumia vitabu, madaftari na kalamu kwa ajili ya kufundishia.

Watu wazima wakike na wa kiume wakiwa wamesimama katika muundo wa duara wakiwa wanapatiwa mafunzo, nyuma yao kukiwa na bango lenye maandishi ambayo yametengenezwa kwa kutumia rangi mbalimbali.

Kundi la watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa nishati bora, na mwanamke aliyevaa kofia kichwani akiwa anawasha taa za rangi mbalimbali kwa kutumia Sola.

Kundi la watu wazima, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanamke aliyevaa kofia kichwani, kuhusu nishati safi ya sola, akiwaonyesha taa ambazo zinawashwa kwa kutumia sola hizo.

Wanawake pamoja na wanaume watu wazima, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wengi wao wakivalia barakoa inayoziba pua pamoja na mdomo, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume, wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowaziba pua pamoja na mdomo, wakiwa makini kumsikiliza mwalimu anayewafundisha.

Watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa, wakiandika kwenye madaftari huku wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha kundi la watu wazima walioketi katika madawati ndani ya darasa, akiwa anatumia vitabu, madaftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kujifunzia.

Kundi la watu wazima wakike na wakiume waliovaa mavazi mazuri ya kupendeza wakiwa wamesimama ili kupigwa picha ya pamoja, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu janja, kompyuta mpakato, madaftari ambayo hutumika kwajili ya kufundishia.

Watu wazima wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwanamke aliyevaa kofia kichwani; kuhusu nishati safi ya sola, wakipewa mafunzo au maonyesho ya taa zilizowaka.

Watu wazima wa kike na wa kiume; wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye viti, wakiwa wanapatiwa elimu na mwalimu aliyevaa barakoa, wakiwa wanatumia vitabu, madaftari na kalamu kwa ajili ya kujifunzia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anatoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi katika madawati, wakiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kwa ajili ya kuandika kile wanachofundishwa.

Watu wazima wakiwa katika darasa ambapo wanapatiwa mafunzo wakielekezana kwa kutumia madaftari au vitabu huku mwalimu akiwa anatembea akimwelekeza mmoja baada ya mwingine.

Mwalimu akiwa amesimama katikati ya chumba akiwa anatoa elimu kwa watu wazima ambao wameketi katika viti akiwa anatumia kompyuta mpakato aliyoshikilia mkononi kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu wakiwa wamesimama mbele ya darasa akiwafundisha watu wazima wa kike na wa kiume, walioketi katika madawati huko mezani kukiwa na madaktari, kalamu pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa watu wazima wakike na wakiume waliyoketi kwenye madawati mezani kukiwa na madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia pamoja na chupa za maji.

Kundi la watu wazima (wa kike na wa kiume) wakiwa wameketi katika viti kwenye mazingira ya eneo la uwazi, wakiwa wanapatiwa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele yao, pembezoni kukiwa na mazao yaliyopangwa katika mpangilio wa mistari iliyonyooka.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa watu wazima; wa kike na wa kiume walioketi katika madawati ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wanatumia vitabu, madaftari na kalamu za kuandikia, ili kuweza kujifunza.

Mwalimu akiwa anawafundisha watu wazima, wa kike na wa kiume walioketi katika madawati, wakimsikiliza kwa makini, huku mezani kukiwa na madaftari pamoja na chupa za maji ya kunywa.

Kundi la wamama ambao wanapewa mafunzo ya ushonaji kwa kutumia cherehani, wakiwa wamevaa mavazi ya kitamaduni la kabila la wamasai pamoja na shanga vichwani na shingoni.

Mwanamke akiwa katika duka kubwa ambalo lina mwanga wa kutosha utakanao na taa ambazo zimefungwa juu, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali vikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu vya aina mbalimbali, ikiwa vimepangiliwa katika rafu za mbao ambazo zimepakwa rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa amesimama katika duka kubwa, ambalo linatoa huduma ya uuzaji wa vitabu mbalimabli, vilivyopangiliwa katika rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe.

Mazingira ya viwanja vya michezo ya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kutelezea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi mbalimbali, chini kuna mchanga laini ambao umkinga mtoto kipindi atakapo anguka asiweze kuumia.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na sehemu za kuteleza zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na kupakwa rangi mbalimbali, chini kukiwa na udongo laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mwanamke mtu mzima akiwa anapanda ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wa darasa ambalo linatumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya wanafunzi wa shule ya awali, kukiwa na picha za wadoli zimechorwa katika kuta hizo.

Mazingira mazuri ya shule ya awali, kukiwa na majengo ya madarasa na viwanja vya michezo vyenye bembea na vibanda vidogo. Chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa linalotumika kama darasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea na ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira mazuri yenye jengo la gorofa ambalo hutumika kama madarasa ya kuwafundishia wanafunzi wa shule za awali, kukiwa na viwanja vya michezo vyenye bembea na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo huwakinga watoto wasiumie, kipindi watakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea, chini kukiwa na nyasi fupi ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, na viwanja vya michezo vyenye bembea na nyasi fupi za kijani, ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vyya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki pamoja na chuma, zikipakwa rangi tofauti tofauti chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie pindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya msingi, kukiwa na jengo la madarasa pamoja na viwanja vya michezo, vyenye bembea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na chuma, vikipakwa rangi mbalimbali, na nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo humkinga mwanafunzi asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya shule ya awali kukiwa na jengo la ghorofa; ambalo hutumika kama madarasa, kukiwa na viwanja vya michezo vyenye bembeya zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na chuma. Pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani, ambazo huwakinga watoto wasiumie kipindi watakapoanguka.

Mwanamke akiwa anapanda katika ngazi kuingia katika mlango mpana uliotengenezwa kwa chuma, wa shule ya awali ikiwa ina midoli iliyochorwa katika kuta za shule hiyo.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembeya zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki pamoja na chuma na kupakwa rangi za aina tofautitofauti, chini kukiwa na udongo laini ambao humkinga mwanafunzi asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki zikipakwa rangi mbalimbali, chini kuna udongo laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Viwanja vya michezo vya shule ya awali vikiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia plastiki na chuma zilizopakwa rangi za aina mbalimbali chini kukiwa na mchanga laini ambao huwakinga watoto wasiumie kipindi watakapo anguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na majengo ya madarasa pamoja na viwanja vya mchezo, vyenye bembea na mabanda madogo, chini kukiwa na nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo vya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa kutumia chuma pamoja na plastiki zikipakwa rangi mbalimbali, chini kukiwa na mchanga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Mazingira ya viwanja vya michezo ya shule ya awali, kukiwa na bembea zilizotengenezwa kwa chuma na plastiki, zikipakwa rangi mbali mbali, chini kuna mchaga laini ambao humkinga mtoto asiumie kipindi atakapo anguka.

Mazingira ya shule ya awali, kukiwa na jengo la madarasa pamoja na viwanja vya michezo vyenye bembea, pamoja na viwanja vidogo. Pia kuna nyasi fupi za rangi ya kijani ambazo humkinga mtoto asiumie kipindi atakapoanguka.

Kitabu kilicho chapishwa kwa karatasi nyeupe kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundisha somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike, akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike, aliyejifunga ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa, chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha ambazo zinawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mwalimu wa kike, aliyejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi ikiwa na jengo la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa pamoja na bustani yenye nyasi fupi zenye rangi ya kijani zilizozungukwa na maua pamoja na miti mirefu inayotoa vivuli vizuri.

Karatasi jeupe ambalo limechapishwa, likiwa na maandishi ya rangi nyeusi ambayo hutumika kwa ajili ya kufundishia somo la hesabu za kujumlisha na kutoa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Ofisi ya walimu wa shule ya msingi, ikiwa ina rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe; ambazo zinatumika kuhifadhia madaftari, makaratasi au mafaili ya walimu.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi zikiwa na rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, ambazo hutumika kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile: mitihani, makaratasi, madaftari au mafaili.

Jengo refu la gorofa ambalo hutumika kama madarasa kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kukiwa na ngazi ambazo hutumika kupanda na kushuka katika jengo hilo, nje kuna bustani yenye maua pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Jengo kubwa ambalo limepakwa rangi nyeupe katika kuta la madarasa ya shule ya msingi, likiwa na kibaraza ambacho kina nguzo refu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi zinazoshiklia paa la jengo hilo.

Kitabu kilichochapishwa kwa karatasi nyeupe kikiwa na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mafaili ambayo yanatumika katika kuhifadhia karatasi za mitihani ya wanafunzi wa shule ya msingi, ikiwa imepangiliwa vizuri na kuwekwa juu ya kabati la chuma lenye rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la madarasa, pamoja na bustani yenye miti mirefu inayotoa vivuli na ukoka wa rangi ya njano, na mauwa yaliyoizunguka bustani hiyo.

Ofisi za walimu wa shule ya msingi, zikiwa zina rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, zinazotumika kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile; madaftari, makaratasi au mafaili.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akishikiria daftari, akitoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi. Akitumia kalamu maalumu kwa ajili ya kuandikia somo la hisabati katika ubao wa rangi nyeupe.

Kitabu kilichochapishwa chenye makaratasi ya rangi nyeupe ambacho kina maandishi ya rangi nyeusi kikiwa kinatumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Rafu za mbao ambazo zimepakwa rangi nyeupe zinazotumiwa na walimu wa shule ya msingi kuhifadhia vitu mbalimbali, kama vile mitihani, mikoba au makaratasi.

Mwalimu wa kike aliyeshikilia karatasi nyeupe, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiwafundisha somo la hisabati kwa kutumia kalamu maalumu ambayo inaandika katika ubao wa rangi nyeupe.

Karatasi la rangi jeupe lililochapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi, ambazo ni hesabu za jumlisha na kutoa zinazofundishwa kwa wanafunzi wa shule za msingi, zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu la madarasa, nje kuna bustani yenye maua yaliyopandwa katika mistari ulionyooka na nyasi fupi zenye rangi ya kijani.

Mazingira ya shule ya msingi ambapo kuna jengo la madarasa lenye paa la rangi nyekundu, pamoja na kiwanja cha michezo ambacho kina nyasi fupi za rangi ya kijani.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa mbili, ambalo hutumika kama madarasa, pamoja na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani, ikiwa imezungukwa na mauwa pamoja na miti mirefu inayotoa vivuli.

Mwalimu wa kike wa shule ya msingi aliyevaa ushungi kichwani, akiwa anafundisha somo la kingereza kwa kuandika katika ubao mweusi akitumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule za msingi, kukiwa na jengo la madarasa likionekana kwa mbali, na bustani nzuri yenye miti mirefu inayotoa vivuli pamoja na nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua.

Mazingira mazuri yenye jengo, ambalo hutumika kama madarasa kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi, nje kukiwa na kiwanja chenye uwazi mkubwa ulio na nyasi fupi za rangi ya kijani.

Kuta za shule ya msingi zikiwa zimebandikwa vibandiko ambavyo vinaonyesha siku za wiki, kama vile: Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi; vikiwa vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo kuna ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, waliovaa sare za magauni ya rangi ya zambarau na mashati ya njano.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi; walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Kundi la vitabu vingi ambavyo vimechapishwa vinavyotumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi zenye hadithi na simulizi pamoja na picha ambazo huburudisha na kuelimisha.

Vitabu vya kiswahili vilivyochapishwa ambavyo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, kwa ajili ya kuwafundishia vikiwa vins hadithi zenye picha mbalimbali, ambazo huwasaidia wanafunzi wao kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa makini wakivaa sare za mashati ya rangi nyeupe, masweta ya rangi ya kijani.

Kitabu kilichochapishwa kwa kutumia karatasi nyeupe, kikiwa maandishi ya rangi nyekundu, ambacho kinatumika kuwafundushia wanafunzi wa shule ya msingi maswala ya usafi wa mwili, kikiwa kinapicha ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, ambapo anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevalia sare za mashati ya rangi nyeupe, na masweta na suruali za rangi ya bluu.

Kundi la vitabu vingi ambavyo vimechapishwa vinavyotumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, vikiwa na hadithi na masimulizi pamoja na picha zinazoburudisha na kuelimisha.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe pamoja na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kufundishia somo la kiswahili kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na picha ambazo huwasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Kitabu kilichochapishwa, chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi, ambacho hutumika kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi kuhusu usafi wa mwili, kikiwa na picha mbalimbali zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akishikilia kitabu, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi kwa kutumia kalamu maalumu kuandikia katika ubao wenye rangi nyeupe.

Chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya msingi, kikiwa na madawati yaliyojipanga katika mistari iliyonyooka, taa ndefu zinazotoa mwanga wa kutosha, milango iliyotengenezwa kwa vioo na picha yenye ramani ya dunia.

Mazingira ya shule ya msingi ambapo kuna jengo la ghorofa; ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na bustani yenye maua mazuri na ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, pia kuna eneo la maegesho ya magari.

Karatasi la rangi jeupe ambalo limechapishwa kwa maandishi ya rangi nyeusi, linalotumika kufundishia hesabu za kujumlusha na kutoa kwa wanafunzi wa shule ya msingi likiwa limejazwa nakusahihishwa kwa kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kike akiwa anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika viti, akiwa anatumia kalamu maalumu kuandika katika ubao wenye rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anafundisha somo la hisabati kwa vitendo, kwa wanafunzi wa shule ya msingi; ambao wameketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Vibandiko vilivyopo katika kuta ya chumba cha darasa vikiwa na maandishi yanayoonesha siku za wiki kama vile; Jumapili, Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa na Jumamosi ikijipangilia katika mtiririko huo, vimeandikwa kwa lugha ya kiingereza ikiwa inatumika kutoa elimu kwa wanafunzi wa shule za msingi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, ambapo anafundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi; akiwa anatumia kalamu maalumu ambayo inaandika katika ubao wa rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi somo la hisabati akitumia vifaa mbalimbali ambavyo vipo juu ya meza.

Kitabu kilichochapishwa chenye karatasi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi kikiwa na picha ambazo zinawasaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka zaidi.

Mazingira ya shule ya msingi yenye jengo kubwa la ghorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na bustani yenye maua mazuri pamoja na miti mirefu inayotoa vivuli.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la gorofa ambalo hutumiwa kama madarasa na ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani, pamoja na maua yakiwa yameizunguka na miti mirefu inatoa vivuli vizuri.

Jengo refu ambalo limepakwa rangi nyeupe linalotumika kama madarasa ya shule ya msingi, kukiwa na kibaraza ambacho kina nguzo za chuma zilizopakwa rangi nyeusi, zinazotumika kushikilia paa la jengo hilo.

Jengo refu la madarasa ya shule ya msingi likiwa limepakwa rangi nyeupe, kukiwa na kibaraza ambacho kinanguzo refu za chuma zilizopakwa rangi nyeusi, zinazoshikilia paa la jengo hilo.

Mazingira ya darasa la shule ya msingi ambalo lina taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha kukiwa na madawati pamoja na ubao wa rangi nyeusi na picha yenye kuonyesha ramani ya dunia.

Mazingira ya chumba cha darasa ya shule la msingi. Kukiwa na madawati yaliyojipangilia katika mistari, ubao mweusi, taa refu zinazotoa mwanga wa kutosha, milango yenye vioo pamoja na picha yenye ramani ya dunia.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa ameshikilia kitabu, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeupe akitumia kalamu maalumu.

Kitabu kilichochapishwa chenye makaratasi meupe na maandishi meusi, ambacho hutumika kwa ajili ya kuwafundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kukiwa na picha ambazo husaidia wanafunzi kuelewa kwa haraka.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo lenye madarasa linaloonekana kwa mbali, bustani ya maua yalio zunguka katika eneo lenye miti merefu inayotoa vivuli nyasi fupi za rangi ya kijani na barabara safi zinazotumiwa na watembea kwa miguu na magari.

Kitabu kilichochapishwa chenye makaratasi ya rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyeusi ambacho hutumika kufundishia wanafunzi wa shule ya msingi, kuhusu usafi wa mwili kikiwa na picha mbalimbali zinazowasaidia wanafunzi kuelewa kwa urahisi.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi, ambao wameketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mwalimu wa kike ambae amejifunga kitambaa kichwani, akiwa anafundisha somo la kiingereza kwa wanafunzi wa shule ya msingi, akiandika katika ubao wa rangi nyeusi kwa kutumia chaki ya rangi nyeupe.

Mazingira ya shule ya msingi yenye jengo la ghorofa, ambalo hutumika kama madarasa kwa ajili ya kufundishia; nje kukiwa na ukoka wenye nyasi fupi za rangi ya kijani na maua yaliyoizunguka pamoja na miti mirefu.

Mazingira ya ofisi za walimu wa shule ya msingi kukiwa na rafu za mbao zilizopakwa rangi nyeupe, ambazo hutumiwa na walimu kuhifadhia vitu mbalimbali kama vile; makaratasi, mitihani au mafaili.

Karatasi la rangi nyeupe ambalo limechapishwa kwa kutumia maandishi ya rangi nyeusi yenye hesabu za jumlisha na toa, ambazo hufundishwa kwa wanafunzi wa shule za msingi zikiwa zimejazwa na kusahihishwa kwa kutumia kalamu nyekundu.

Mazingira ya shule ya msingi kukiwa na jengo la ghorofa, ambalo hutumiwa kama madarasa, pamoja na bustani yenye nyasi fupi za rangi ya kijani zilizozungukwa na maua; pia kuna viwanja kwa ajili ya maegesho ya magari.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akifundisha somo la hisabati kwa wanafunzi wa shule ya msingi; walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi nyeupe.

Mazingira ya chumba cha darasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kikiwa na:, ubao wa rangi nyeupe viti na meza zenye kompyuta mpakato; juu yake pia kuna madirisha mapana ya vioo ambayo huingiza mwanga wa kutosha.

Walimu pamoja na wasimamizi wakiwa wanakabidhiana mitihani iliyohifadhiwa vizuri katika bahasha za rangi ya bluu na kupangwa katika maboksi ambayo yapo ndani ya kontena la chuma.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari, ambapo kuna vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na kuunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini vikiwa vimetandikwa vizuri mashuka masafi.

Mwalimu wa kike aliyevaa barakoa akiwa ndani ya ofisi yake ameketi katika kiti, akiwa anafanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi wa shule ya sekondari; yaliyopo juu ya meza.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya darasa wameketi kwenye viti wakijisomea kwa kutumia vitabu mbalimbali, madaftari na kalamu vilivyopo juu ya meza.

Wanafunzi wawili wakike waliovaa sare wa shule ya sekondari. Wakiwa katika maktaba wakichagua vitabu mbalimbali kati ya vingi ambavyo vimepangwa katika rafu za chuma, zenye rangi nyeupe.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari, kukiwa na vitanda vya chuma ambavyo vimeunganishwa (kitanda cha juu na cha chini), vikitandikwa mashuka masafi ya rangi nyeupe, pia kuna meza pamoja na kiti vinavyotumika kwa ajili ya kujisomea.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa wameketi katika dawati ndani ya darasa, wakijifunza kwa kutumia vitabu, madaftari na kalamu, ambavyo vipo juu ya meza.

Wanaume wawili ambao ni walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama nje ya majengo ya madarasa, wakiwa wanapanga mitihani katika bahasha iliyopo juu ya meza.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi katika madawati kila mmoja akiwa na karatasi, ambalo lina maswali anayotakiwa kujibu kw ausahihi, wkaiwa wamevaa sare za mashati meupe, masweta ya rangi nyekundu na sketi za bluu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa wanakabidhiana mitihani iliyohifadhiwa vizuri katika bahasha za rangi ya bluu ambazo zimepangwa katika maboksi yaliyoko ndani ya kontena la chuma.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwaajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji.

Mazingira ya shule ya sekondari, kukiwa na majengo ya madarasa, yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, yakiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa fito na seng'enge, ambapo sare za shule zimeanikwa.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa mbele ambalo hutumika kama madarasa nje kukiwa na eneo kubwa lenye uwazi linalotumika kama makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Wanafunzi wa kike wa shule ya sekondari, wakiwa katika maktaba ambayo ina vitabu vya masomo mbalimbali, vikiwa vimepangwa katika rafu ya chuma ambayo imepakwa rangi nyeupe.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma na kuunganishwa kitanda cha juu na cha chini. Pia kuna kiti na meza ambavyo hutumika kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza ndefu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Darasa ambalo limefanyiwa usafi vizuri linalotumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, likiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti pamoja na meza zenye kompyuta mpakato juu yake na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Chumba cha mahabara ambacho hutumia na wanafunzi wa sekondari kwajili ya kufanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba katikati pamoja na stuli kwajili ya kukalia.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo kubwa la gorofa mbili ambalo hutumika kama madarasa kukiwa na ngazi inayotumika kupanda na kushuka katika jengo hilo, nje kuna eneo kubwa lenye uwazi ambalo hutumika kama makutano ya wanafunzi pamoja na walimu.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wanakabidhiana bahasha za rangi ya bluu ambazo zina mitihani, zikiwa zimehifadhiwa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu.

Vijana wawili wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari, wakiwa ndani ya darasa wakijisomea kwa kutumia vitabu madaftari na kalamu vilivyopo juu ya meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna wanafunzi walioketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani ambao anapaswa kujibu maswali kwa usahihi.

Chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vilivyotengenezwa kwa kutumia chuma, vikiunganisha kuitanda cha juu na chini ambavyo vimetandikwa mashuka safi. Pia kuna meza na kiti kinachotumika wakati wa kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumiwa kwa matumizi mbalimbali.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali zilizohifadhiwa katika chupa zenye rangi tofautitofauti, na kupangiliwa juu ya meza.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo la baiolojia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, maalumu kwa kidato cha nne; ikiwa ni toleo la tano. Kitabu hicho kina picha ya daktari pamoja na mgonjwa wakiwa wanafanya majadiliano.

Mwanamke akiwa katika maktaba ya shule ya sekondari, akiwa anachagua kitabu kutoka katika vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu za mbao, zilizopo ndani ya maktaba.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu kwa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu alievaa koti refu la rangi nyeupe akiwa anafanya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza kubwa zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu kwa ajili ya kukalia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari, inayohusu mfumo wa umeng'enyaji chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la madarasa ambayo yametengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma, yenye paa la rangi ya kijani; kukiwa na uzio wa senyenge ambapo sare za shule zimeanikwa.

Mazingira ya shule ya sekondari, kukiwa na jengo la ghorofa ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na viwanja ambavyo hutumika kama makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Chumba cha maabara cha kisasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza ambazo zina mabomba yanayotoa maji.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa wamesimama ndani ya chumba cha darasa, ambapo kuna wanafunzi walioketi katika madawati kila mmoja akiwa na mtihani wenye maswali ambao wanapaswa kuujaza kwa usahihi.

Kitabu kilichochapishwa ambacho hutumika kufundishia somo la kemia kwa wanafunzi wa shule ya sekondari maalumu wa kidato cha tatu, kikiwa na picha ya mwalimu aliyevaa koti lefu la rangi nyeupe akiwa anachanganya kemikali za aina mbalimbali.

Mwalimu wa kike akiwa ndani ya ofisi yake, ameketi katika kiti ambayo hufundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa anafanya shughuli ya usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi akitumia kalamu nyekundu.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo wa uchunguzi wa kisayansi. Kukiwa na meza kubwa ambazo zina mabomba, yanayotoa maji pamoja na stuli refu za kukalia.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa matofali ya kuchoma, yakiwa ndani ya uzio uliyotengenezwa kwa fito refu na senyenge ambapo sare za shule zimeanikiwa.

Mazingira ya shule ya sekondari, kukiwa na majengo ya madarasa yaliyotengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma na paa la rangi ya kijani, yakiwa ndani ya uzio wa senyenge pamoja na fito, kukiwa na sare za shule zilizoanikwa.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafundisha somo la kemia akichanganya kemikali mbalimbali za rangi tofautitifauti ambazo zimehifadhiwa katika chupa na kupangwa juu ya meza.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la ghorofa mbili; ambalo hutumika kama madarasa. Nje kukiwa na uwanja wenye uwazi, ambao hutumika kwa ajilii ya makutano ya walimu pamoja na wanafunzi.

Mazingira ya majengo ya madarasa ya shule ya sekondari, nje kukiwa na miti mirefu inayotoa vivuli katika sehemu maalumu za mabenchi, ambayo yametengenezwa kwa ajili ya kukalia au kupumzika.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchungizi wa kisayansi, kukiwa na meza zenye mabomba katikati pamoja na stuli refu za kukalia.

Mwalimu wa shule ya sekondari, akiwa anafundisha somo la kemia, kwa kuchanganya kemikali za aina mbalimbali ambazo zimehifadhiwa katika chupa zenye rangi tofautitofauti na kupangwa juu ya meza.

Darasa kubwa liliofanyiwa usafi vizuri ambalo hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari likiwa na ubao wa rangi nyeupe, viti pamoja na meza zenye kompyuta mpakato juu yake na madirisha makubwa yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Mazingira ya chumba cha bweni la shule ya sekondari kukiwa na vitanda vya chuma, vilivyounganishwa vitanda vya juu na vya chini na kutandikwa mashuka masafi ya rangi ya mweupe; pia kuna kiti na meza kwa ajili ya kujisomea.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwaajili ya mafunzo ya vitendo vya uchunguzi waki sayansi, kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo yanatoa maji yanayotumika kwa shughuli mbalimbali.

Wasimamizi wa mitihani wakiwa wamesimama mbele ya chumba cha darasa la shule ya sekondari, wakiwa wanawasimamia wanafunzi walioketi kwenye viti, wakifanya mtihani kwa kujaza maswali kwa usahihi.

Mwalimu wa shule ya sekondari akiwa anafanya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kwa kuchanganya kemikali mbalimbali, ambazo zimehifadhiwa kwenye chupa zilizopangwa juu ya meza.

Mwalimu wa kike ambaye anafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, akiwa ndani ya ofisi ameketi kwenye kiti, akifanya zoezi la usahihishaji wa madaftari ya wanafunzi, akitumia kalamu nyekundu.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti nyeusi, akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu inayohusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu, kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti ya rangi nyeusi, akiwa anatoa elimu kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Chumba cha maabara ya kisasa ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu zenye mabomba katikati na stuli kwa ajili ya kukalia.

Kitabu kilichochapishwa kwa ajili ya kufundishia somo la baiolojia, kwa wanafunzi wa shule ya sekondari; maalumu kwa kidato cha nne, ikiwa ni tolea la tano. Kikiwa na picha ya daktari akiwa anamsikiliza mwanamke aliyeketi katika kiti.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamesimama mbele ya darasa ambalo lina mitihani iliyohifadhiwa katika bahasha za rangi ya kijani na kupangwa juu ya meza.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa wanakabiziana mitihani iliyohifadhiwa katika bahasha za rangi ya blue ambazo zimetolewa katika maboksi yaliyotengenezwa kwa karatasi ngumu.

Kijana wa kike na kiume ambao ni wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa ndani ya darasa wakitumia vitabu, madaftari na kalamu; kwa ajili yakujifunza au kuelekezana vitu mbalimbali.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari, kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi, kukiwa na meza refu za mbao pamoja na mabomba ambayo hutoa maji yanayotumika kwa matumizi mbalimbali.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu ambazo zina mabomba juu yake na madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha.

Chumba cha maabara ambacho hutumiwa na wanafunzi wa shule ya sekondari kwa ajili ya mafunzo ya vitendo ya uchunguzi wa kisayansi kukiwa na meza refu pamoja na mabomba ambayo hutoa maji.

Mazingira ya shule ya sekondari kukiwa na jengo la madarasa lililo tengenezwa kwa kutumia matofali ya kuchoma lenye paa la rangi ya kijani, ikiwa ndani ya uzio uliotengenezwa kwa senyenge pamoja na fito za miti, na sare za shule zikiwa zimeanikwa ili zikauke.

Jengo refu la madarasa ya shule ya sekondari likiwa na milango pamoja na madirisha ya vioo, nje kukiwa na mti mrefu unaotoa kivuli kizuri na mabechi yaliyo tengenezwa kwa ajili ya kukalia.

Jengo la shule ya sekondari ambalo hutumika kama madarasa, nje kukiwa na mti mrefu unaotoa kimvuli, pamoja na mabenchi yaliyotengenezwa kwa ajili ya kukalia.

Mwalimu wa kiume aliyevaa suti nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya sekondari, kuhusu mfumo wa umeng'enyaji wa chakula unaopatikana katika mwili wa binadamu.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wakiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia. Pia, mwalimu anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta, ambapo wanafanya majadiliano ya vitu walivyofundishwa, wakitumia kompyuta mpakato pamoja na simu janja zilizopo juu ya meza.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika jengo kubwa, ambalo lina madirisha makubwa ya vioo. Kila mmoja akiketi katika dawati akiwa na mtihani ambao anapaswa kuujaza kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, wengi wao wakiandika kile wanachofundishwa katika madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kike aliyevaa koti refu la rangi jeupe akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, waliovaa sare za mashati ya rangi ya machungwa, wakiketi kwenye madawati na kumsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa ambalo lina eneo kubwa, wakiwa wameketi kila mmoja kwenye dawati lake akiwa anafanya mtihani kwa kujaza maswali kwa usahihi

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo ambao wameketi ndani ya darasa wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato, madaftari na kalamu zilizopo mezani.

Mwalimu akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa, akitumia kifaa maalumu cha kielektroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Jengo kubwa ambalo lina mwalimu akiwa amesimama katikati na kuzungukwa na wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati katika muundo wa nusu duara, wakiwa wanaskiliza kwa makini kile wanachofundishwa.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakifurahi na kurusha kofia juu kama ishara ya kumaliza au kuitimu mafunzo ya chuo.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano, nje ya darasa wakiwa wana tumia vifaa mbalimbali kama vile kompyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya jengo kubwa, ambalo lina madawati, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia vitu mbalimbali, kama vile: kompyuta mpakato, simu janja, vitabu, madaftari na kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba cha darasa ambapo wanapewa maelekezo kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wamevaa majoho marefu ya rangi nyeusi yenye mistari mekundu, wakiwa na nyuso za furaha, wakirusha kofia juu kumaanisha kuwa wamehitimu mafunzo ya elimu ya chuo.

Vijana wawili wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, wa na mwanga wakutosha utokanano na dirisha pana la vioo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha bweni ambacho kina kitanda kilichotengenezwa kwa mbao na kuunganishwa kitanda cha juu na kitanda cha chini kila mmoja akiwa anafanya shughuli mbalimbali, wengine wakiwa wanatumia simu janja.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wanaandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu; na mwalimu akiwa anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Kundi la wanawake pamoja na wanaume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakiskiliza kwa makini kile wanachofundishwa na baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa, wakiwa wanafanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, makaratasi pamoja na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo. Wakiwa wameketi katika kimbweta wakifanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato. Iliyopo juu ya meza madaktari na kalamu za kuandikia, pia kuna mikoba ya kumkazia vitu vidogo vidogo.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, mezani kukiwa na daftari, simu janja; mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kuwafundishia.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa, akitumia kifaa maalumu cha kielektroniki, kiitwacho projekta ambacho hukuza maandishi yaliyopo katika kompyuta ya mpakato.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, akitumia kifaa maalumu cha kielektroniki ambacho kinakuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato, na kuyamulika katika kitambaa cha rangi nyeupe.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi huku wengine wakisimama ndani ya darasa, wakifanya majadiliano ya kile walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wanafanya majadiliano wakijifunza kwa kutumia kompyuta za mezani, madaftari pamoja na kalamu ambazo huandikia.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanapewa mafunzo na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa ambapo kuna madawati wanayotumia kwa ajili ya kukalia na kujisomea, wakitumia vitu mbalimbali kama kompyuta mpakato, madaftari, vitabu pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa. Mwalimu huyo akitumia kifaa maalum kiitwacho projekta kwa ajili ya kukuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato anayoitumia.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa ambapo wanasikiliza kwa makini kile wanachofundishwa. Baadhi yao wakiandika kwenye madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato ambayo anatumia kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambapo wanamsikiliza kwa umakini wengi wao wakiandika kila wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa, wameketi na wengine wakisimama, wakijadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo mezani, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, akitumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta, kinachokuza maandishi yaliyopo katika tarakirishi mpakato na kuyaonyesha katika kuta ya rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano mbalimbali ya vitu walivyofundishwa, kwa kutumia kompyuta mpakato iliyoko juu ya meza, pamoja na madaftari na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta wakifanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, wakitumia kalamu kwa ajili ya kuandikia kwenye madaftari.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile kompyuta, madaktari na chupa za kuhifadhia maji ya kunywa.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti. Mezani kukiwa na vitu mbalimbali, kama vile; madaftari, kalamu za kuandikia pamoja na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Vijana wawili wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa ambalo lina mwanga wa kutosha utokanao na dirisha pana lililotengenezwa kwa vioo, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume walioketi katika viti, mezani kukiwa na kompyuta mpakato ambayo mwalimu anaitumia kufundishia.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa shule ya msingi waliovaa sare za masharti ya rangi ya machungwa wa kiketi kwenye madawati na kumsikiliza mwalimu kwa umakini.

Wanawake pamoja na wanaume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika kimbweta, wakifanya majadiliano ya kile wanachofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, simu janja pamoja na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa, akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, baadhi yao wakiwa wamevaa barakoa zinazoziba pua pamoja na mdomo.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa kukiwa na ubao wa rangi nyeusi, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi ya njano na magauni ya rangi ya zambarau.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwenye madawati wakimsikiliza mwalimu anayefundisha, huku wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa.

Mwalimu akiwa anawafundisha vijana wa chuo kikuu, wakiwa wameketi katika viti wakimsikiliza kwa makini na kutazama maandishi yaliyopo katika ubao mweupe yaliyokuzwa kwa kutumia kifaa maalumu, ambapo maandishi yao yapo kwenye kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo; walioketi katika viti, huku mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa kila mmoja akiwa anamsikiliza kwa makini, wengi wao wakiandika kwenye madaftari kile wanachofundishwa wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi ndani ya ofisi yake, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kujisomea; nyuma yake kukiwa na rafu za mbao ambazo zina vitabu mbalimbali pamoja na kabati.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wanapewa mafunzo na mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akitumia kifaa maalumu kinachoitwa projekta, ambacho hukuza maandishi yaliyepo kwenye kompyuta mpakato na kuyaonyesha katika kuta iliyopo katika darasa hilo.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika chumba cha darasa ambacho kina madirisha makubwa yaliyotengenezwa kwa vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha, wakiwa wanajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo wa vyuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, wengi wao wakiwa wanamsikiliza kwa makini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya darasa, kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa, ambalo lina ubao wa rangi nyeupe.

Vijana wakike na wakiume ambao ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya darasa ambapo wanajifunza na kompyuta zilizopo juu ya meza, wakiandika katika madaftari kwa kutumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama katika chumba cha darasa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti wakijipangilia; wa mbele wakiwa katika eneo la chini na wa nyuma wakiwa katika eneo lililopanda juu.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya darasa, akiwa anawafundisha wanafunzi wa shule ya msingi, walioketi katika madawati wakiwa wamevaa sare za mashati ya rangi ya njano na magauni ya rangi ya zambarau.

Mwalimu wa chuo akiwa na wafundisha wanafunzi walioketi katika madawati wakimsikiliza kwa umakini, huku wengi wao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaktari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa kiume ambaye anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa lenye mwanga wa kutosha, utokanao na taa zilizofungwa juu na madirisha mapana ya vioo, wakiwa wana makaratasi au madaftari na kalamu wanazotumia kuandika Kila wanachofundishwa.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa ambalo linamwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, pia kuna madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa vioo.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi kwenye viti; mezani kukiwa na vitu mbalimbli kama vile madaftari, kalamu pamoja na mikoba ya kuhifadhia vitu vidogovidogo.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta, zilizopo juu ya meza na mwalimu wa kike ambaye amesimama.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile tarakirishi mpakato, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume akiwa anafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo kubwa, ambapo kila mmoja amekaa katika dawati pekeyake, akiwa na karatasi au mtihani ambapo anahitajika kujaza maswali kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati. Wengi wao wakiwa wamevaa barakoa zinazowaziba mdomo pamoja na pua, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa kiume, walioketi katika madawati ndani ya darasa; wengi wao wakiwa na kopyuta mpakato, madaftari na kalamu za kuandikia. Pia mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa vyuo walioketi katika viti huku mezani kukiwa na kompyuta ambazo hutumia kwa ajili ya kujisomea.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika jengo kubwa la darasa kila mmoja akiwa na karatasi ambayo ni mtihani anayepaswa kujibu maswali kwa usahihi.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika kimbweta wakifanya majadiliano, kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, pamoja na mikoba wanazotumia kuhifadhia vifaa hivyo.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi katika madawati ndani ya darasa, wakimsikiliza mwalimu kwa umakini na kuandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunziwa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa wakitumia kifaa maalumu cha kielekitroniki ambacho kinakuza maneno yaliyopo katika kompyuta mpakato ya mwalimu.

Mkufunzi wa kike ambaye hufundisha wanafunzi wa chuo kikuu akiwa ndani ya ofisi yake ameketi kwenye kiti, mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mezani, gazeti, makaratasi na kalamu, nyuma yake kukiwa na rafu za mbao zilizopangwa vitabu vya aina mbalimbali pamoja na kabati.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa ambapo kuna ubao wa rangi nyeupe akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati ndani ya jengo kubwa ambalo lina madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo, kila mmoja akiwa na mtihani ambao una maswali anayopaswa kujibu kwa usahihi.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa. Mwalimu huyo akitumia kifaa maalum cha kielektroniki kiitwacho "projector" kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu akiwa na anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, akiwa anatumia kifaa cha kielektroniki kiitwacho projekta kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa chuo akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi walioketi katika madawati wakiwa wanamskiliza kwa umakini. Wengi wao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato, walizozishikiria madaftari, pamoja na kalamu za kuandika.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na madaftari pamoja na kalamu wanazotumia kuandikia, mwalimu anatumia kompyuta mpakato kwaajili ya kufundishia.

Vijana wa kike na kiume ambao ni vijana wa chuo, wakiwa wameketi katika madawati wakisikiliza kwa makini, na kuandika kile wanachofundishwa katika madaftari wakitumia kalamu.

Mkufunzi wa kike wa chuo kikuu akiwa ameketi ndani ya ofisi yake huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile: simu ya mezani, makaratasi, gazeti la kusoma; nyuma yake kukiwa na rafu za mbao ambazo zimepangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Mwalimu wa kiume, akiwa amesimama mbele ya darasa, akitumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kufundishia wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati ndani ya darasa wakimsikiliza kwa umakini.

Mwalimu wa kiume akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo, walioketi katika madawati, wakiwa wanamsikiliza kwa umakini. Baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa kwenye madaftari, huku wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wamevaa majoho ya rangi nyeusi yenye mistari myekundu, wakifurahi na kurusha kofia juu katika mahafali ya kumaliza masomo yao.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini, mwalimu huyo anatumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza kwa ajili ya kufundishia.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika viti ndani ya darasa; ambapo kuna kompyuta zilizopo juu ya meza, madaftari pamoja na chupa zenye maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume, wakiwa wanapewa mafunzo na mwalimu wa kike aliyesimama, akiwa anawaelekeza kwa kutumia kompyuta ambazo zipo juu ya meza, pamoja na madaftari na kalamu ya kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya darasa kila mmoja akiwa anajisomea kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kike wakiwa wanafanya shughuli za ujasiriamali kwa kufanya ususi wakiwa wamevaa sare za mashati za rangi ya machungwa wakimsuka mteja aliyeketi katika kiti.

Vijana wa kike na wakiume, ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa wameketi wakimsikiliza mwalimu kwa umakini wengine wao wakiandika kwenye madaftari wakitumia kalamu kile wanachofundishwa.

Mwalimu wa kike akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa, akiwa anatoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati. Mezani kukiwa na kompyuta mpakato, madaftari na kalamu wanazotumia kuandikia pamoja na chupa za maji.

Wanafunzi wa chuo wakike na wakiume wakiwa ndani ya darasa ,kila mmoja akiwa ameketi kwenye kiti akijifunza kwa kutumia kompyuta mpakato zilizopo juu ya meza , madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Mwalimu wa kiume, akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, wengi wao wakiwa wamevaa barakoa, wakimsikiliza kwa umakini, huku wakiandika katika madaftari kile wanachofundishwa.

Mwalimu wakiume akiwa amesimama mbele ya chumba cha darasa akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi kwenye madawati wakimsikiliza kwa makini baadhi yao wakiandika walichofundishwa kwenye madaftari wakitumia kalamu.

Mwalimu wa kiume akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati ndani ya darasa, ambalo lina taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha, na madirisha mapana yaliyotengenezwa kwa kutumia vioo.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo. Kila mmoja akiwa amevaa kamba iliyobeba kitambulisho shingoni; wakiwa wanajadiliana kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo wa kike na wa kiume; walioketi katika viti ndani ya darasa, akiwa anatumia kifaa maalumu kiitwacho projekta; kinachokuza maandishi yaliyopo katika kompyuta mpakato.

Mwalimu wa kike akiwa anawafundisha wanafunzi wa chuo, walioketi katika viti ndani ya darasa, huku mezani kukiwa na kompyuta, madaftari, pamoja na chupa ambazo zina maji ya kunywa.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika vimbweta. Wakifanya majadiliano mbalimbali kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza, madaftari pamoja na kalamu za kuandikia.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika kimbweta, ambapo wanafanya majadiliano ya kila walichofundishwa kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo, ambao wameketi katika madawati wakiwa wanamsikiliza kwa umakini na baadhi yao wakiandika kile wanachofundishwa, katika madaftari wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi na wengine wakisimama katika darasa ambapo wanafanya majadiliano kwa kutumia kompyuta mpakato iliyopo juu ya meza.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi wa chuo walioketi katika madawati, mezani kukiwa na madaftari ambayo wanatumia kuandikia wakitumia kalamu.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo, wakiwa wameketi ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza na mwalimu wa kike aliyesimama.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki. Ambacho kinaunganishwa na maspika, kinachotumika kuongeza au kupunguza sauti.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika darasa, wakiwa wanapatiwa mafunzo huku wakisikiliza kwa makini. Wengine wakiandika kwenye makaratasi meupe na wengine wakiwa wanatumia simu janja.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu. Wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo vya utumiaji ya kompyuta zilizopo juu ya meza, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani, kama vile: vitanda, viti, meza kwa kutumia mbao.

Wanafuzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari wakitumia gari bovu ambalo lipo katika karakana kubwa iliopo katika chuo hicho.

Vijana wa kike na wa kiume waliovalia makoti marefu ya rangi ya buluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza vifaa vya kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makote marefu ya rangi ya blue wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza, wakitumia programu mbalimbali.

Vijana wa kike na wa kiume, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu ambalo lipo ndani ya karakana.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa katika darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliyovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali na mwalimu aliyevaa koti la rangi ya kijani.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta, wakitumia mifumo mbalimbali, inayopatikana katika kompyuta hiyo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika viti ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo vya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza, kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu wakiwa katika chumba cha darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa majengo kwa kutumia matofali pamoja na simenti, wakiwa wamevaa kofia na mabuti ambayo huwakinga wasipatwe na madhara.

Vijana wakike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi katika chumba cha darasa, wakiwa wanapewa mafunzo wakisikiliza kwa makini na kuandika kwenye makaratasi ya rangi nyeupe, wakitumia kalamu huku wengine wakitumia simu janja.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji na utengenezaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wakike na wakiume wakiwa wamevaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani wakitumia programu mbalimbali.

Kijana wa kike, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anafanya matengenezo ya simu ya mkononi, akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Kijana wa kike, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa amesimama mbele ya mtambo, ambao unatumika kuhifadhi nishati, akiwa anabonyeza vitufe ili kuongoza mashine hiyo.

Kijana wakiume aliyevaa koti la rangi ya bluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anatengeneza kifaa cha kieletroniki, kwa kutumia vifaa mbalimbali ambavyo vipo juu ya meza.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanajifunza utengenezaji wa simu za mikononi wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, ambapo mifuko ya plastiki inazuia sehemu zisizohitajika kupata rangi, wakiwa wamevaa barakoa zinazowakinga pua pamoja na mdomo, wasiweze kupata kemikali zitokanazo na rangi hiyo.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa magari, wakitumia gari bovu lililong'olewa vioo ambalo lipo ndani ya karakana kubwa.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kusafishia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti ya anig ya bluu wakiwa ndnai ya darasa , ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea, kupima umeme na kusafisha.

Wanafunzi wawili wa chuo cha ufundi wakiwa waketi ndani ya darasa ambapo wanatengeneza kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wameketi katika madawati, wakiwa wanafundishwa wengi wao wakiandika wanachofundishwa kwenye makaratasi wakitumia kalamu huku wachache wakiwa wanatumia simu janja.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa darasani ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, sehemu ambazo hazihitaji kupakwa rangi zikizibwa kwa plastiki, pia wamevaa barakoa zinazowakinga wasiweze kupata harufu itokanayo na ranig hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo, wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia kioo cha lensi kwa ajili ya kukuza muonekano wa kifaa wanachotaka kukitazama.

Mwalimu wa kike akiwa anatoa mafunzo kwa wanafunzi wa chuo cha ufundi, waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki kilichopo juu ya meza.

Kijana wa kiume alievaa kofia na kizibao cha rangi yakijani ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa katika karakana ambayo inamitambo au mashine mbalimbali akibonyeza vitufe vinavyoongoza mashine hizo.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu; ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo vya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wawili wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanatengeneza mradi kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki, ambavyo vinaunganishwa kwa kutumia nyaya nyembamba.

Kijana wa kike ambaye amevaa koti refu la rangi ya bluu akiwa ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa na anatengeneza kifaa cha kielektroniki akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya kutumia kifaa cha kielektroniki ambacho kipo juu ya meza.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta ya mpakato zilizopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, wakipaka rangi katika meza na kufunga sehemu ambazo hazitakiwi kupaka rangi kwa kutumia plastiki, na wakiwa wamevaa barakoa zinazowakinga na harufu ambayo inapatikana kwenye rangi hiyo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo, ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa kwenye darasa ambapo, wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa kifaa cha kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kufungulia, kuchomelea, kupika umeme na kusafishia.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wameketi ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kiume, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya: kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, ambapo wanafanya matengenezo ya simu za mkononi kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kusafishia.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mikononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafishia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Wanafunzi wa kike na wa kiume wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma wakitumia moto wa gesi wenye mwanga mkali, wakiwa wamevaa miwani zinazowakinga na mwanga huo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi, wakiwa wanapaka rangi katika meza; ambayo imezibwa kwa kutumia plastiki kwenye sehemu ambazo hazihitajiki kupata rangi hiyo.

Vijana wa chuo cha ufundi waoliovalia makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa darasani wakipatiwa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi, kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kusafisha, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana wa kike na wakiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani wakitumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika karakana kubwa, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa magari kwa kutumia gari bovu ambalo limeng'olewa milango pamoja na madirisha.

Kijana wa kike, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anabonyeza vitufe vilivyopo kwenye mtambo au mashine ya kisasa inayotumika kuhifadhi nishati safi.

Kijana wa kike ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, aliyevaa koti refu la rangi ya bluu, akiwa anabonyeza vitufe kwenye mashine au mtambo wa kisasa ambao unatumika kuhifadhi nishati safi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya upakaji rangi katika meza, sehemu ambazo hazihitajiki kupakwa rangi zikizibwa kwa kutumia plastiki, wakiwa wamejikinga kwa kuvaa barakoa zinazowaziba pua pamoja na mdomo.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa, ambapo wanafanya mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa kompyuta mpakato, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa kike na wakiume waliovaa makoti marefu na ya ranig ya bluu, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kifaa kilichopo juu ya meza, na mzungu ambaye amesimama katikati yao.

Vijana wa chuo cha Ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali kwaajili ya kufungulia, kusafishia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa ambapo wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji na utumiaji wa kompyuta za mezani wakitumia proglamu mbalimbali.

Kijana wa kiume ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi akiwa anafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki, akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufungulia.

Vijana wa kike na wa kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya buluu, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanafundishwa namna ya kutengeneza kifaa cha kielektroniki, kilichopo juu ya meza.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya uchomeleaji wa vyuma, wakitumia moto mkali utokanao na gesi; wakiwa wamevaa miwani maalumu ambazo huwakinga na mwanga utokanao na moto huo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu vya samani, kama vile: meza, viti, vitanda; kwa kutumia mbao na kupakwa rangi.

Kijana wa kike ambae ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi ,akiwa anafanya mafunzo ya vitendo ya utengenzaji wa simu ya mkononi akitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kusafisha.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika eneo kubwa, ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa majengo wakiwa wamevaa vifaa kwa ajili ya kujikingia kama vile mabuti miguuni, na kofia vichwani, na visibao vyenye rangi ya machungwa.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa, wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta ya mpakato, kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wametengeneza mradi mdogo kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kielektroniki; ambavyo vimeunganishwa kwa kutumia nyaya nyembamba.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakipatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, huku wakitumia programu mbalimbali zinazopatikana katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa wakivalia makoti marefu ya rangi ya buluu, ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani wakitumia programu mbalimbali.

Vijana wawili ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya darasa ambako wanatengeneza vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia na kuchomelea.

Vijana wawili wakiwa wameketi ndani ya darasa, ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi; wakiwa wanafanya matengenezo ya kifaa cha kielektroniki kwa kutumia vifaa mbalimbali vya kufungulia na kuchomelea.

Vijana ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vitu mbalimbali vya samani kwa kutumia mbao kama vile viti pamoja na meza.

Vijana wawili wa chuo cha ufundi wakiwa wanafanya matengenezo ya kompyuta kwa kutumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea pamoja na kupima umeme mdogo wa vifaa vya kielektroniki.

Vijana wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utengenezeji wa simu za mkononi, wakitumia vifaa mbalimbali, kwa ajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.

Vijana wa chuo cha ufundi wakiwa wanapatiwa mafunzo ya utumiaji wa kompyuta za mezani, kwa kutumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wanapewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki, wakitumia vifaa mbalimbali kwa ajili ya kufungulia, kupima umeme mdogo na kuchomelea.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia makoti marefu ya rangi ya bluu, wakiwa katika chumba cha darasa ambapo wanapewa mafunzo ya vitendo vya utumiaji wa kompyuta za mezani kwa kutumia programu mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa wanapatiwa mafunzo ya vitendo ya utumiaji wa kompyuta zilizopo juu ya meza, wakitumia programu mbalimbali ambazo zinapatikana katika kompyuta hizo.

Vijana wa kike na kiume waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya darasa wakipewa mafunzo ya vitendo ya utengenezaji wa vifaa mbalimbali vya kilektroniki.

Kijana wa kike aliyevaa koti refu la rangi ya buluu ambaye ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa anabonyeza vitufe kwenye mashine au mtambo wa kisasa unaotumika kuhifadhia nishati safi.

Vijana waliovaa makoti marefu ya rangi ya bluu ambao ni wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika darasa ambapo wanapewa mafunzo ya utengenezaji wa simu za mkononi wakitumia vifaa mbalimbali kwajili ya kufungulia, kuchomelea na kupima umeme mdogo.